Hili ni eneo lilokumbwa na mafuriko makubwa maji ya kahawia yamefunika ardhi na kufikia hadi kwenye nyumba zikiwemo zile zenye paa za mabati mekundu. Inaonekana kama hali ya athari ambapo nyumba zimezingirwa na maji kutokana na mafuriko hayo.

Hapa ni katika kliniki ya meno ambapo kuna madaktari wawili wakiwa wamevalia koti lao leupe na kuvalia barakoa kisha kuna mgonjwa akiwa amelala kwenye kiti cha kusafisha meno, daktari moja anaonekana kutumia kifaa cha kuosha meno na mwingine anaonekana kumulika.

Hili ni kundi la watu ambao wanatumia boti kusafiri kwenye mto uliofurika kutokana na mvua kubwa karibu na mazingira iliyo na maji hii inash... Hii inaashiria mafuriko katika eneo kama budalangi.

Hiki ni sehemu ya kuhifadhi vitu hospitali. Mbele kuna mtoto amesimama na kuvaa fulana nyekundu nyuma yake kuna mtu mwingine amevaa koti jeupe anaonekana kama daktari na amesimama karibu na kabati zenye rangi ya kijani na sinki kuna pia ndo kubwa ya manjano chini.

Huyu ni mtu aliyevaa mavazi maalum ya kujikinga na barakoa akifanya kazi ya kudhibiti wadudu au kusafisha eneo la ndani kwa kutumia kifaa cha kunyunyizia. Inaonekana anafanya usafi wa kina na kuua wadudu ndani ya jengo.

Hapa ni katika hospitali ambapo kuna madaktari wengi wakiwa wamevalia sare zao zenye rangi ya manjano kisha mmoja wao anaonekana kuvalia barakoa na kumpatia mtoto mchanga chanjo kisha mamake anamuangalia kwa umakini .

Huyu ni mwanamke amesimama katikati ya ardhi kavu na iliyokauka yenye miti mikavu na matawi yaliyokufa. Hali hii inaonyesha ukame mkali au jangwa, huku mazingira yakiwa yameathirika sana na uhaba wa maji.

Huyu ni afisa akitembea ndani ya maji kutokana na mafuriko au mvua kubwa akiwa amevaa fulana ya njano nakubeba begi la blue begani. Hali hii inaweza kuashiria changamoto la usafi wa maji au athari za magonjwa yanayotokana na maji kama vile kipindupindu.

Hili ni barabara iliyojaa maji Kwa ajili ya mfuriko baada ya mvuakubwa gari linaonekana likipita katikati maji hiyo na Kuna dalili ya usumbufu wa wasafiri kutokana na hali hii.

Huyu ni daktari akiwa amevaa barakoa na koti jeupe anaonekana akishika sindano na kuwa katika mazingira ya nje chini ya hema na vifaa vingine vinaonekana nyuma huenda anajiandaa kutoa chanjo au dawa.

Hii ni mazingira ya hospitali ambapo mhudumu wa afya aliyevaa sare ya buluu na barakoa anazungumza na mgonjwa aliyelala kitandani. Mgonjwa ana miwani ya machungwa na anaonekana kupokea huduma.

Daktari wa meno anatibu mgonjwa wake akitumia vivaa mahali pa kusaidia kuona vizuri ndani ya mndomo mgonjwa kwenye kiti cha daktari ya meno akifanyiwa matibabu kinywa wote wawili wamevaa barakoa na daktari amevaa kilofu na tai ya kitu.

Hapa ni katika hospitali ambapo kuna mgonjwa anahudumiwa katika kliniki ya meno. Daktari wa meno na msaidizi wake wanatumia vifaa vya meno kumtibu mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti cha meno na amevaa bibu ya rangi ya pinki.

Hawa ni watoto wawili wakichota maji kutoka kwenye mtaro unaoonekana mchafu. Labda katika eneo la makazi duni. Hali hii inashiria changamoto za upatikanaji wa maji safi na usalama katika jamii fulani.

Huyu ni mtu mzima akimsaidia mtoto kunawa mkono kwenye kituo cha kunawia mikono cha UNICEF. Hii inaonyesha umuhimu wa usafi wa mikono hasa katika maeneo ya umma ambapo maji na sabuni hazipatikani kwa urahisi.

Hawa ni wafanyikazi wawili wa usafi wakifanya rudu kubwa la taka katika eneo la wazi. Wanaonekana wakitumia zanaa kama vile majembe au reki kusongeza na kusanya takataka. Nyuma kuna majengo kadhaa yasio yakionyesha mazingira ya makazi au kijiji.

Hii ni barabara iliyo jaa maji kutokana na mafuriko. Magari na pikipiki zimekwama kwa maji na watu wanatembea kwa shida wakipambana na mkondo wa maji. Hali hii inaashiria usumbufu mkubwa kwa usafiri wa maisha ya kila siku katika eneo hilo.

Hapa ni katika hospitali ambapo madaktari wako katika chumba cha upasuaji wakijiandaa au wakiendelea na utaratibu kwa matibabu , wamevalia sare za upasuaji na vifaa vya kinga.

Hapa ni katika hospitali kliniki ya watoto ambapo kuna mtaalamu wa afya inaonekana kama daktari au nesi akimpatia mtoto mchanga chanjo ya matone au dawa ya mdomo. huku mamake akimshikilia mtoto na kuona kwa uangalifu.

Hapa ni katika kliniki ya meno ambapo kuna mgonjwa akiwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno akipatiwa matibabu ya meno. Daktari anaonekana akitumia kifaa cha mwanga wa buluu kinachotumika kwa ajili ya kutibu meno.

Hapa ni katika hosipitali ambapo naona nesi akimuhudumia mtoto mchanga. Kuonekana akimpatia chanjo au uchunguzi wa afya huku mama yake akimshikilia mtoto wake kwa uangalifu katika kituo cha afya.

Hayo ni mafuriko makubwa mjini inayotokana na mvua kubwa ambapo magari mengi yamezaa majini na barabara imejaa maji. Hii inaonyesha ya kwamba kuwa ni uharibifu unaonekana kutokana na hali ya hewa.

Hawa ni watu wawili wakijaribu kutoa maji machafu yaliyotuama nje ya nyumba labda kutokana na mafuriko au mvua kubwa. Mmoja anatumia ndoo kumwaga maji huku mwingine akionekana akisafisha eneo hilo. Hali hii inaonyesha shida ya maji machafu au mafuriko katika makazi.

Hawa ni wataalamu wawili wa afya mmoja akiwa amevaa kanzu nyeupe ya dkatari na barakoa mwingine akiwa amevaa barakoa na nguo za hospitali wakimhudumia mwanaume aliteketi mezani. Inaonekana kama yuko kwenye kliniki labda akipokea huduma ya matibabu.

Huyu ni daktari amevaa koti jeupe la maabara akisimama karibu na vifaa vya matibabu pengine katika chumba cha hospitali ,anaonekana akifanya kazi yake ya kitiba kuonekana akichunguza kurekebisha vifaa hivyo.

Huyu ni mfanyikazi wa afya katika eneo la vijijini nchini Kenya, akitoa huduma ya matibabu kwa mwanamke wa jamii ya kimaasai. Inaonekana kama programu ya chanjo au huduma nyingine muhimu ya afya vijijini.

Huyu ni mtu ambaye amevaa viazi la kujikinga akipulizia dawa kwenye shambani akionekana alifanya kazi ya kilimo labda akilinda mazao dhidi ya wadudu akitumia kifaa ambacho binafsi wakati wa kufanya kazi za kilimo zinazohusisha kemikali.

Hapa ni katika kliniki ya meno ambapo daktari wa meno au msaidizi wake anamtibu mgonjwa aliyeketi kwenye kiti maalum cha meno. Vifaa kwa meni vinaonekana karibu nao vukiashiria huduma za afya za kinywa.

Hawa ni wahuguzi wakihudumia mtoto mchanga hospitalini huku mama akionekana nyuma akiwa na uja uzito. Inaonekana kama chumba cha kujifungulia au wadi ya wazazi ambapo huduma za watoto wachanga hutolewa. Inaonyesha utunzaji wa matibabu kwa mama na mtoto baada ya kuzaliwa.

Hapa ni katika chumba cha mazoezi ambapo kuna mwanaume anaonekana akifanya mazoezi ya mkono kwenye kifaa cha kupiga misuli. Anatumia mashine maalum inayomsaidia kuinua uzito kwa kutumia mikono yake kwa kituo cha mazoezi.

Huyu ni mwanamke ambaye amesimama akishika nguo mbele ya ubao wa chaki darasani. Anaonekana akitabasamu akifundisha kitu fulani. Kuna mwanamke ameketi karibu na yeye kwenye ubao kuna maandishi na michoro ikionyesha mazingira ya elimu.

Huyu ni fundi wa mahabara akiwa amevaa koti jeupe la mahabara na glovu za buluu akifanya kazi ndani ya mahabara, anaonekana akishukulika na vifaa za mahabara na sampuli mbalimbali labda anfanya utafiti au uchunguzi wa kisayansi.

Huyu ni mfanyakazi wa afya amevaa vivaa kamili vya kujikinga ndani ya kituo cha matibabu. Anajiandaa au akihudumia wagonjwa wakati wa janga au maambuliko. Mezani kuna chupa za maji na vivaa vingine vya matibabu kuashiria mazingira ya kliniki.

Hawa ni watu wataalamu wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kujikinga wakifanya usafi ama kuua vijidudu. Wanaonekana wakinyunyizia dawa au kusafisha eneo hilo kwa uangalifu mkubwa.

Hili ni jengo lililoporomoka na kuna watu wengi ambao wamekusanyika karibu na eneo hilo baadhi yako wakiwa waokoaji. Inaonekana kama tukio la ajali la jengo lililoporomoka hivi karibuni.

Hili ni duka lenye chupa nyingi za plastiki zilizo jaa dawa mbali mbali au bidhaa zingine, juu yake kuna vitu vingine vikiwa vimetundwa, vinavyo ashiria biashara ndogo ndogo au soko.

Huyu ni nesi akimhudumia mtoto mchanga ambaye ameshikiliwa na mwanamke pengine mama yake katika mazingira ya hospitali. Muuguzaji anaonekana akimchunguza au kuumpa huduma fulani mtoto kama vile chanjo au uchunguzi wa kawaida.

Huyu ni mfanyakazi akiwa katika kiwanda cha oksijeni cha hewa tele akijaza mitungi ya oksijeni. Hii inaashiria uzalishaji na usambazaji wa oksijeni ya matibabu muhimu kwa vituo vya afya.

Hili ni kundi la watu, baadhi wakiwa wamevalia kofia na fulana za bluu wakishiriki katika shughuli ya afya katika jamii. Watu hawa wanaonekana wakikusanya vitu na kuandaa vifaa, ikionyesha juhudi za kusaidia na kukabiliana na hali fulani ya dharura kama kampeni ya afya.

Hapa ni katika hosipitali ambapo mtu anapokea chanjo mkononi. Kwenye kituo cha afya dakitari anaonekana akimpatia chanjo huku mtu huyu akivalia barakoa na miwani, inaashiria umuhimu wa chanjo na hatua ya usalama wa afya.

Hii ni wodi ya watoto ambapo daktari anamuguza mtoto mchanga akiwa amelazwa kwenye incubator mtoto anaonekana mdogo sana, labda amezaliwa kabla ya wakati na ana vifaa vya matibabu vilivyo unganishwa kwenye mwili wake

Huyu ni mama nzee ambaye ameketi, na anaonekana kupokea huduma ya matibabu kutoka kwa mtu aliye vaa koti la njano, mwanamke huyu amevaa nguo za kitamaduni zenye rangi nyingi na mapambo. Naonekana kama tukio la afya ya jamii au kiliniki ya chanjo.

Hapa ni katika kliniki ya meno, ambapo daktari wa meno na msaidizi wake wanahudumia mgonjwa. mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno na daktari anatibu na kuchunguza meno yake. Wote wamekaa barakoa na glavu kwa usalama na usafi.

Hapa ni kwenye shamba ambapo mtu amevaa mavazi ya kujikinga akipulizia dawa kwenye mimea shambani inaonekana ni dawa kuuwa wadudu au magugu ili kulinda mazao yao kwenye shamba.

Hawa ni wanawake watatu, wawili wakiwa wameketi na mmoja amesimama nyuma yao. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti chekundu na mwingine ameketi kwenye kiti cha mbao. Mwanamke aliyesimama anaonekana kushughulikia mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha mbao.

Huyu ni afisa wa afya akimpatia mtoto chanjo labda ya polio kama sehemu ya kampeini ya kitaifa ya chonjo. Hii ni muhimu sana kulinda watoto thithi ya magonjwa hatari yanayoeza kuzuilika.

Hawa ni watu wakiwa wamekusanyika nje wengi wao wamevaa barakoa na kuonekana kusubiri katika shughuli fulani. Mbele yao kuna mtu ameketi akiangalia karatasi huku wengine wamesimama au wameketi kwenye viti vya mbao. Mazingira inaonekana kama eneo la kusubiri au ofisi ya nje.

Huu ni mkono ambayo imeshikilia chupa cha chanjo cha homa ya manjano. Ni chupa ndogo iliyoandikwa yellow fever vaccine na pia kuna sindano karibu nayo ikionyesha maandalizi ya chanjo kisha kwenye mkono imevaliwa barakoa yenye rangi ya majani.

Hapa ni sehemu ambapo Kuna mafuriko yanayofuatana na upepo, hii mafuriko umesababisha huaribifu wa Barabara na manyumba na kubebwa kwa magari Barabara kisha Kuna mazingira inayoharibiwa na mafuriko.

Hiki ni chupa cha dawa ya surua ambayo ina maelekezo ambayo dactari anafaa kizifutwa anapo patia mtoto kama vile milimita ishirini. Iko na sindano ya kupitisha hii chanjo.

Hapa ni katika hospitali ambapo wamama wanaleta watoto wao katika zahanati za kila mwezi ambapo watoto wanaangaliwa afya yao kila mwezi. Kwa hili picha kuna daktari ambayo amevalia kinga lake kwa mkono na amevalia nguo zake za nyeupe na anaonekana kumpatia mtoto chanjo.

Hawa ni watu wengi ambao wamesimama kuonekana wakiwa na mkutano ya kufunza kuhusu jinsi wanafaa kuosha choo zao za kisasa wakitumia bidhaa za kuosha choo hizo.

Hili ni chupa ya dawa likiwa na nyumba yake. Kwa hili dawa kuna maelekezo ambayo wanafaa kufuatilia moja yao ikiwa hili dawa inafaa kupeanwa kupitia kwenye mdomo. Pia hili dawa lina ladha ya cherry na mtoto anafaa kukunywa milimita tano.

Huyu ni daktari ambaye amevalia kofia lake la nywele na koti jeupe la mavaa akipakia chupa za dawa za miti shamba kwenye masanduku. Anaonekana katika mazingira ya uzalishaji ama upakiaji za bidhaa za afya. Bidhaa hizo zimepangwa vizuri mezani.

Hizi ni vyoo vya umma, ambazo zimepakwa rangi ya njano na rangi ya majani. Mbele yake kuna maua ambazo zinapendeza sana. Na kwenye mlango kuna mwanaume mmoja, ambaye amesimama na kuvalia kofia lake lenye rangi nyeupe

Hiki ni chanjo cha sugua na sarubella ikiwa na kifuniko yenye rangi ya nyekundu hiki chupa Lina maelezo ambazo ni kama milimita ishirini na kando yake Kuna sindano ambazo zinatumika kupitisha hizo dawa.

Hizi ni tembe za Sol-D ambazo zinasaidia kuimarisha mifupa zetu, misuli pamoja na moyo na pia kuimarisha mili zetu na kuleta afya njema.

Haya ni mafuriko iliyosababisha uharibifu wa barabara, pia na mazingira ambayo imejaa maji, kisha kuna watu wengi ambayo wanafanya ukaguzi ili wajue vile watatengeneza hili nchi.

Hili ni tangazo kutoka kliniki ya miti shamba ya maasai, ambapo kwa hili fomu kuna mbegu tofauti , kama vile tikiti maji, pia kuna mimea ya rangi ya majani.

Huyu ni mama ambaye ameketi kwenye kitanda na kuvalia nguo lake lenye rangi ya majani na kuonekana na furaha sanaa. Kisha ameshikilia mtoto wake kwenye mapaja na kwa nyuma yake kuna chandarua ambaye anatumia kujikinga Malaria.

Huyu ni mtu ambaye amevalia koti lake nyeupe akiwa na kinga lake la mikono likiwa na rangi ya majani kisha ameshikilia bidhaa zake za kufanya kazi hizo kwa manyumba za watu.

Hiki ni chumba cha tiba ya mwili ambapo kuna mwanaume mmoja akiwa amelala akiangalia juu kwenye kitanda, kisha kuvalia kinga yake ya mdomo. Kando yake kuna daktari akiwa amevalia koti lake nyeupe kisha kuonekana kufanyia zoezi kwenye mguu lake la huyu mgonjwa.

Hiki ni paketi ya dawa ya kuongeza damu ambapo ndani ya hiki paketi kuna tembe sitini za kumeza na juu ya hizi pekiti kuna maelezo ambayo mtu anafaa kifuatilia wakati ambapo anaanza kumeza izi dawa kama vile moja kwa siku.

Hiki ni chupa tatu ya chanjo ya surua ikiwa na pakiti yake kwenye maagizo ya kuingiza hizo dawa. Kando yake kuna mkono moja ambaye imeshikilia sindano ya kuingiza hizi madawa kwenye mwili.

Hili ni chupa la chanjo likiwa na sindano lenye maandishi ya nyeusi zikionyesha mahali ambapo zinafaa kufika na kuna mikono ya daktari imeshikilia hilo chanjo likiwa limevaliwa kinga ya rangi ya manjano.

Hapa ni katika kliniki ya meno ambapo kuna madaktari wawili wakiwa wameketi chini na kuvalia sare zao za madaktari, kisha kuna mgonjwa amelala kwenye kitanda akihudumiwa na haya madaktari wa meno.

Hapa kuna daktari wa meno akiwa amevalia koti lake nyeupe na kinga zake za mikono akiwa amevalia mask kisha akona mgonjwa ambaye anaangaliwa meno ama kusafishiwa meno zake zikiwa zikona mashida.

Hii ni kliniki ya meno, ambako Kuna madaktari wawili wakiwa wamevalia sare zao za buluu Kisha na kinga zao kwenye mdomo na kwenye mkononi. Kuna magojwa ambaye anaonekana kutibiwa meno zake na Daktari mmoja.

Hapa ni katika mafuriko ambapo maji imejaa hadi kwenye matawi za miti, kisha kuna watu wawili, mmoja akiwa anaendesha pikipiki mwingine akiwa anaskuma, kisha kwenye boda boda kuna jerikani ambazo zimefungiwa na kuonekana barabara ikiwa imejaa maji.

Huyu ni Mzee ambaye ameshikilia viungo vyake kisha amevalia kofia lake anatazama kwenye posta ambayo imeandikwa kwenye rangi ya nyekundu, ikiandikwa dawa ya mapenzi ya kuongeza.

Hii ni wodi ya ajali na darura ambayo Kuna magojwa mmoja anayeonekana kulala kwenye kitanda Kisha Kuna madaktari wakiwa wamevalia sare za nyekundu zikiwa na alama ya msalaba kwenye.

Hapa kuna mto ambao, unaleta madhara mengi katika mazingara yetu, ambapo tunaona kuna miti linalochomeka pia kuna hewa mbaya ambayo inaleta katika mazingira yetu.

Hapa ni katika mkutano ambapo watu wengi wamesimama na kuvalia sare zao za rangi ya bluu, kisha wengine wameshikilia pendera zao za rangi ya nyeupe, mbele yao Kuna mama anayezungumza inamaana anawapea maelezo kuhusu kitu ilikulana.

Hili ni chupa la buluu zikiwa na chanjo la kuzuia virusi la surua kwa watoto wakiwa na miezi tisa na pia wakiwa na miezi kumi na nane, kando yake kuna sindano ya kupitisha hiyo dawa.

Ninaona kituo kikubwa chenye vitanda vingi kinachoonekana kama hospitali ya muda au kituo cha kutendwa. Kuna vitanda vingi vilivypangwa kwa safu na kuna watu wachache wanaonekana wakiwa ndani inaonekana kama mahali pa huduma za afya.

Hiki ni pakiti ya dawa ya surua, mumps na rubela ambapo iko na maelezo ya kuwa mtoto wa miezi kumi na mbili anafaa kupewa hizo chanjo. Kando yake kuna chupa ya hiyo chanjo na sindano ya kupitisha hizi chanjo.

Hawa ni madaktari wapusuaji na wamevalia sare zao za zambarau pamoja na kinga za mikono wakiwa wamevalia maski na wanaonekana kufanya upasuaji wa mguu kwa mgonjwa.

Hiki ni chupa cha chanjo ya surua, mumps na rubela ikiwa na kifuniko yake ya buluu. Mbele ya hii chupa kuna maelezo ya kupitisha hizi chanjo kando yake kuna pakiti na kuna sindano ya kupitisha chanjo.

Hiki ni chupa lenye rangi ya majani, ndani yake zikiwa na tembe za vitupisho ambayo zinasaidia kukinga mave ya mwili maana ya hizi tembe, ni kusaidia upunguvu wa vitamin D kwenye mwili na kuongeza immunity .

Hizi ni chupa zenye chanjo cha surua ambapo ina aina mbili. Moja ikiwa na kifuniko ya blue na ingine kifuniko ya rangi ya majani. Kando yake kuna sindano mbili ya kupitisha hizo chanjo na kwenye chupa kuna maelezo ya kupeana hizo dawa za surua.

Huyu ni mama, mtoto mchanga na daktari pamoja wakiwa katika hosiptali, daktari anampatia mtoto chanjo akiwa amefurahia sana na mama pia anaangalia mtoto kwa umaarifu akipewa hizo chanjo.

Huyu ni mzee ambaye ameketi chini kisha amevalia kinga yake ya mkono na kushikilia kiungo yake ya juu. Kando yake kuna daktari ambaye ameshikilia sindano kisha akaingiza kwenye kiango ya mzee.

Hapa ni katika kliniki ya meno ambapo kuna mtu mmoja akiwa amelala kwenye kitanda kisha kuonekana kuosha meno. Kando yake kuna madaktari wawili wakiwa wamevalia kinga lao kwenye mkono na midomoni kisha kuonekana kuosha meno ya huyo mgonjwa.

Huyu ni mwanamke mmoja ambaye amesimama akiwa amevalia kinga lake ya mkono na mdomo, kisha ameshikilia maski kwa wingi kwenye mkono wake, pia kuna watu wengi ambao wako nyuma yake.

Hii ni wadi ya watu ambao wako na majeraha. Kwa hii wadi kuna wagonjwa wengi ambao wamelala kwenye vitanda zao kisha wamewekewa sindano ya maji kwenye mikononi. Kuna madaktari ambao wanasimamia na kuchunga hawa wagonjwa.

Hili ni shamba kubwa lenye mboga ambapo kuna mtu mmoja amesimama akiwa amevalia aproni yake yenye rangi ya nyeupe kisha kubeba mtungi yake ya dawa yenye rangi ya majani na kuonekana kunyunyizia dawa kwenye hizo mboga.

Hapa ni kwa wadi la wagonjwa ambapo kuna vitanda mingi sana ambazo zimetandikwa shuka za nyeupe. Pia kuna daktari mmoja amesimama anaonekana kwamba anasimamia wagonjwa ambao wamelalishwa katika hizi vitanda.

Hapa ni katika hospitali ambapo kuna mgonjwa na kuna daktari. Mgonjwa anaonekana kuketi chini akiwa amevalia mask . Kisha daktari ameshika sindano yake akiwa anaidunga kwa mkono wake wa juu, wote wakiwa wamevalia mask .

Hapa ni katikati kliniki ya meno ambapo daktari amevalia sare yake yenye rangi ya blue na kuvalia kinga zake kwenye mkono kisha kushikilia chombo chake cha kutibu meno ambayo inaonekana kuwa na damu. Mbele yake kuna mgonjwa akiwa amelala kwenye kitanda na kufungua mdomo wake.

Hili ni duka ya kuuza mboga ama vile nyanya vitinguu mbele yake kuna kitu ya plastiki lenye rangi ya machani Kisha Kuna mama moja akiwa anasimama na kuonekana anoshwa mkono yake kwenye tangi na amefalia kinga yake kwenye mdomo Kuna mtoto moja ambaye amesimama Kisha kuangalia mama yake.

Huyu ni mzee amesimama karibu a choo, amevalia shati kila kitu, na kuwa na chombo chake cha kusaidia kusimama, nyuma yake kuna vyoo ambayo ikona milango mitatu na kando yake kuna mazingira ya rangi kijani.

Hili ni kundi la watu baadhi wakiwa wamevalia suti, wakionekana kushiriki katika mradi wa maji, kuna mitungi ya maji ya rangi ya njano chini ikionyesha upatikanaji wa maji watu wanaonekana wakiwa katika mazingira ya nje kama kijijini.

Hawa ni watu wengi ambayo wamesimama na kupanga laini kisha wameshikilia zawadi zao kwenye mikono. Kando yao kuna watu wanaonekana kugawa chakula na kuna mfuta ya kupika hapo chini.

Huyu ni baby mmoja ambayo amevalia koti lake leupe, pamoja na kofia lake ya zamani akiwa Kwa nyumba yake ameshikilia sanduku pamoja na maua Iko juu ya meza na mabarua zimeandikwa maandishi.

Huyu ni daktari wa kuzalisha wamama akiwa amevalia sare zake za hosiptali, kisha ameshikilia mtoto mchanga msichana kwenye mikono anaonekana kuwa na furaha sana kwa sababu ameweza kuzalisha huyu mtoto.

Hapa ni katika hospitali ambapo kunaoneka kuwa na watu wengi, pamoja na madaktari wamevalia shara zao za nyeupe, na Kuna mama ambaye ameshikilia mtoto wake daktari akimpatia chanjo.

Hapa ni katika hopitali ambapo kuna mzee moja akiwa ameketi chini na kuvalia kinga lake kwenye mdomo, kando yake kuna daktari ambaye amevalia sare zake za kazi na kinga yake kwenye mdomo, na kuonekana kupitisha......

Hapa ni katika wadi ya watoto wale waliozaliwa kabla siku haijafika ambapo kuna madaktari wawili wakiwa wamevalia kinga zao kwenye kichwa midomo na mikono kisha kuonekana kumpea mtoto huyo dawa.

Hapa ni katika kliniki ya meno ambapo madaktari wamevalia sare zao za kujikinga kwenye kichwa, mdomo na kwa mikono, na hapo vile kuna mgonjwa ambaye anaonekana kuoshewa meno akiwa amelala kwa kitanda.

Hapa ni katika wadi ya watoto ambapo kuna mtoto mmoja akiwa amelazwa kwenye kitanda kisha mamake amesimama na daktari anaonekana kuangalia mtoto. Kando yake kuna arafa ambapo zimewekwa vibuyu za chai, pia kuna mama mmoja amesimama akiangalia mtoto wake akiwa amelazwa kwenye kitanda pia.

Hapa ni katika kliniki ya meno ambapo daktari amefalia koti lake nyeube na kinga zake kwenye kichwa mdomo na mikono na kuonekana kuna mtu mmoja akiwa amelala kwenye kitanda na kufungua mdomo wake kisha daktari anatumia vifaa zake kuangalia meno zake.

Hapa ni katika kliniki ya meno ambapo kuna madaktari wawili , mmoja akiwa amesimama na mwingine akiwa ameketi wote wakiwa wamevalia kinga zao kwenye mkono na kwenye mdomo kisha kuna mgonjwa akiwa amelala kwenye kitanda na kufungua mdomo kisha kuonekana akioshewa meno zake.

Hapa ni katika kliniki ya meno, ambapo kuna daktari na mgonjwa anayeketi kwenye kitanda, daktari anaonekana kufurahia sana akimpatia maendeleo mgonjwa kuhusu maendeleo ya meno zakee.

Hapa ni katika hospitali ambapo daktari amevalia koti lake nyeupe. Kando yake kuna msichana akiwa ameketi kwenye kitanda na kuangaliana na daktari kuonekana kuzungumza kitu fulani kisha daktari ameshikilia mkono wake wa kiwiko .

Hawa ni wanawake wawili wakiwa wameketi kwenye kitanda, kando yao kuna runinga na kwa ukuta kuna manguo mingi. Hawa wamama wawili mmoja amevalia sare za buluu akiwa anamfundisha huyu mama mwingine kitendo fulani.

Hawa ni madaktri wapasuaji ambao hao wamevalia manguo zao za majani, pamoja na wasaidizi wao ambao wamevalia nguo zao za zambarau ambapo wanafanya upasuaji kwa mwanamke ambao hakuweza kwa njia ya kawaida ya uzazi, ndio maana anafanyiwa upasuaji.

Huyu ni mwanamke akitabasamu akiwa katika chumba cha mazoezi. Anashikilia vifaa vya mazoezi ya viungo vinavyoashiria yeye ni mtaalamu wa tiba ya viungo na pia amevalia fulana yenye rangi ya majani.

Huyu ni mfanyikazi wa kujitolea wa afya akitumia kipasa sauti kutangaza kitu muhimu labda kuhusu maswala ya afya , anaonekana akizungumza na umati au kutoa matangazo muhimu kwa jamii , mandhari ya nyuma yanaonyesha makazi duni yanayopatikana katika maeneo kama hayo.

Hawa ni wanawake watatu wakiwa karibu na chombo cha kunawia mkono kinachofanana na mfomu wa maji na sabuni labda kwa ajili ya usafi, wawili kati yao wamevaa fulana ya rangi ya jano zinazong'aa zikionyesha labda ni sehemu ya mpango au shirika fulani , mwanamke mmoja anaonekana akishika chombo hicho huku mwingine akionyesha kitu.

Hii ni familia changa wakiwa hospitalini. Mama akiwa amevalaa nguo za kulalia na kofia ya buluu. Anaonekana ameketi karibu na baba. Baba amemshika mtoto mchanga aliyevaa nguo nyekundu na kofia ya Santa akionyesha labda ni msimu wa sherehe. Wote wawili wanaonekana kumwangalia mtoto wao kwa upendo na furaha.

Huyu ni daktari wa meno au mtaalamu wa afya akiwa amevaa barakoa na gloves akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha matibabu. Inaonekana ni katika chumba cha matibabu au kliniki ya meno.

Hizi ni aina mbalimbali za mimea na mizizi iliyokaushwa ikiwemo matunda makali majani na viungo vingine vinavyotumika kama dawa za asili au vyakula, vimepangwa kwa uangalifu juu kitambaa vikiuzwa sokoni au vikiandaliwa kwa matumizi.

Hawa ni wafanyikazi wawili katika vazi la kujikinga na barakoa za gesi, wakishika kemikali. Mmoja anashikilia chombo cha bluu na mwingine anaweka kifuniko kwenye pipa kubwa jeusi. Inaonekana wafanyikazi hawa katika kiwanda cha kemikali wakishughulikia vitu hatari kwa usalama.

Huyu ni muuguzi akimuhudumia mtoto mchanga, anaonekana akimpa chanjo au dawa, huku mama yake akimshikilia kwa uangalifu. Inaashiria huduma ya afya ya watoto na uangalizi wakimatibabu.

Hiki ni choo cha nje kilichinjengwa kwa bao na paa la bati kikiwa kimejengwa kwenye eneo la ardhi yenye udongo mwekundu, karibu choo kuna tangi la kuhifadhi maji lilojengwa kwa matofali, nyuma ya majengo haya kuna mandhari ya kijani kibichi yenye miti na mimea na anga la bluu lenye mawingu machache.

Hili ni kundi kubwa la nzige likivami eneo la mmea. Watu wawili wanaonekana katika kundi hili la nzige wakijaribu kukabiriana na waudu hawa waharibifu. Hii inaonyesha tishio la uvamizi wa nzige kwa usalama wa kilimo kama ilivyoshuhudiwa katika eneo mbali mbali.

Hapa ni mapokezi ya kliniki ya meno. Unaweza kuona kaunta ya mapokezi na ishara yenye nembo ya dental care , pia kuna mlango wa kioo unaoelekea ndani ya kliniki na televisheni ukutani ikionyesha mtu.

Hapa ni wodi ya watoto wachanga hospitalini. Inaonyesha wauguzi wakihudumia watoto wachanga, wengi wao wakiwa katika vitanda maalum au vifaa vya kuwapa joto. Inaonekana kama wodi ya watoto wanaoitaji uangalizi maalum.

Huyu ni mfanyikazi wa afya, labda daktari au nesi. Akiwa amevaa barakoa, akishika sindano na chupa ya dawa labda akijiandaa kutoa chanjo au dawa nyingine . Nyuma yake kuna watu wengine wasionekana vizuri wakionyesha mazingira ya kliniki au kituo cha afya.

Huyu ni daktari wa meno na msaidizi wake wakimhudumia mgonjwa kwenye kliniki ya meno, daktari anaonekana akifanya matibabu kwenye kinywa cha mgonjwa, huku msaidizi akisimama karibu naye, tayari kusaidia, mazingira yanafanana na chumba cha matibabu ya meno, kamili na vifaa vya kisasa.

Huyu ni mtu aliyevaa mavazi maalum ya kujikinga na barakoa ya kazi, akishughulikia kemikali katika ghala na anaonekana akimimina au kupanga vyombo vyenye vimiminika huku kukiwa na masanduku mengi nyuma yake na mshini ya kuinulia mizigo upande wa kulia. Hii inaonyesha umuhimu wa usalama na hathari wakati wa kushughulikia vitu hatari.

Hapa ni katika hospitali ambapo tunaona mfanyi kazi wa afya akiwa amevalia parakoa na anajiandaa kutoa janjo, anaonekana akishikilia chupa ya janjo na sindano akifanya maandalizi muhimu kabla ya kutoa dosi.

Hawa ni wanawake wawili wafanyi kazi wa kushona barakoa. Moja ameketi kwenye mashini ya kushona akitengeneza barakoa na mwingine anaonekana nyuma akifanya kazi vilevile. Kuna rundo la barakoa za buluu zilizokamilika zikiwa zimekusanywa karibu nao. Wote wamevaa koti jeupe na barakoa kuashiria mazingira ya kazi na umuhimu wa usalama.

Hii ni hospitali ya kaunti ya Ahero ikiwa imejaa maji ya mafuriko labda kutokana na mvua kubwa. Shughuli zimeathirika hospitalini hapo na maeneo jirani ya Ahero. Mafuriko haya yameathiri pia kituo cha polisi, maduka na nyumba katika eneo hilo.

Huyu ni mtu ambaye amevalia vazi lake maalum ya kujikinga, kisha amebeba vyombo zake viwili yenye alama ya mifupa. Hii inaashiria utunzaji salama wa vitu vyenye sumu au hatari katika mazingira ya viwanda.

Hili ni lori kubwa lilopinduka na kuanguka pembeni ya barabara ilifurika maji ya mafuriko ,watu kadhaa wamesimama karibu wakishuhudia hali hiyo ya mafuriko na ajali.

Hili ni daraja lililo haribiwa na mafuriko ikiwa na maji yenye matope chini yake, umati wa watu umekasanyika juu ya kingo za daraja lilo haribika wakishihudia uharibifu uliyo sababishwa na maji.

Huyu ni daktari wa meno akimhudumia mgonjwa katika kliniki ya meno. Daktari aliyevaa koti jeupe la maabara, barakoa na glavu, anaonekana akifanya matibabu kwenye mdomo wa mgonjwa ambaye ameketi kwenye kiti cha meno. Vifaa vya meno kama vile taa ya meno na skrini ya kompyuta inaonekana nyuma.

Hivi ni chupa kadhaa za dawa iitwayo Diabeze kutoka Zephania Life Herbal Clinic. Dawa hii inaonekana kuwa ni ya asili na inalenga kutibu ugonjwa wa kisukari.

Hapa ni katika hosiptali ambapo kuna madaktari wengi wakiwa wamevalia sare zao zenye rangi ya njano, mama akiwa ameketi kwenye kiti na kuvalia barakoa na ameshikilia mtoto wake mchanga, kisha daktari anaonekana kumpatia chanjo.

Huyu ni mwanamke anaonekana akifua nguo kwenye beseni la saruji labda kwenye chanzo cha maji safi, natabasamu usoni akionyesha furaha na kuridhika na kazi anayofanya, mazingira yanaonekana kuwa ya vijiji, na kuna udongo inayozunguka beseni hilo.

Huyu ni mwanaume mmoja aliyevalia sare ya kijani na nyeupe, akitumia sabuni ya kunawa mokono kutoka kwenye kifaa kilichowekwa ukutani karibu na sinki mbili au anaonekana kuwa eneo la choo akijitayarisha kunawa mikono na kusafisha mikono yake, hii inaweza kuwa nibshemu ya juhudi za usafi na afya.

Haya ni katika mafuriko iliyoleta uharibifu wa vitu ambapo kuna watu wawili wakionekana kuokota bidhaa zao kwenye maji. Kisha kuna manyumba zilizojengwa na mabati inayoonekana kuharibiwa na hayo maji.

Huyu ni mfanyikazi akifanya kudhibiti wadudu kwa kutumia moshi mzito. Amevalia vazi la kujikinga barakoa na vifaa vya maskio huku akitumia mashine ya kutoa moshi mweupe, unao enea hewani. Labda kwa ajili ya kuua mbu au wadudu wengine.

Hili ni eneo la ajali mbaya ya barabarani inayohusisha basi lililoharibika vibaya na lori ya mafuta lililopinduka, kuna umati wa watu waliokusanyika karibu na eneo hilo la ajali huku baadhi yao wakiwa wamevalia nguo nyekundu na athari za uharibifu zikionekana wazi ardhini.

Hii ni adhari za mafuriko nchini Kenya, tunaoana watu wakipita kwa maji mengi yaliotuama na manyumba za jadi zikinyirwa na mafuriko. Inaonekana mvua kubwa imesababisha uharibifu na kuwalazimu wakazi kukabiriana na hali ngumu.

Hawa ni wataalamu wawili wa meno wakimhudumia mgonjwa katika kliniki ya meno. Mmoja wa daktari anachunguza kinyua cha mgonjwa huku mwingine akisaidia, wakitumia vifaa vya kisasa vya meno. Hii inaonyesha huduma ya kitaalamu ya afya ya meno inayotolewa.

Huyu ni mwanamke anatabasamu akiwa kwenye kauta ya mapokezi na kuna ishara yenye nembo ya kliniki na jina lake nyuma yake. Pia kuna maandishi ya mapokezi kwenye kauta hiyo ya hili hospitali.